Katika kiwanda kidogo cha uzalishaji wa umeme. Chuma ndefu zilizopanga foleni zimesimamishwa na kupitisha nyaya za stima. Mawingu yamejaa angani masaa ya jioni, jua limetua, giza limeingia.

Chuma ndefu na nyaya za stima zilizounganishwa zipo kwenye eneo la kiwanda cha uzalishaji umeme masaa ya mchana. Anga lina mawingu machache. Bustani ndogo ziko karibu.

Katika kituo cha uzalishaji wa umeme. Jua limewaka masaa ya mchana. Anga halina mawingu. Chuma kubwa limesimamishwa. Vifaa na magari madogo pamoja na matrekta yameegeshwa mlima mdogo uko karibu.

Ndani ya stesheni dogo ya uzalishaji wa umeme. Kuna chuma zilizoambatanishwa ipo moja iliosimama kuelekea angani inatoa moshi mweupe. Anga lina mawingu mazito, jua limewaka masaa ya mchana.

Wafanyikazi wanao shughulika na umeme wamejihami kwa sare zao. Mmoja amepandia ngazi ndefu iliyojishikilia kwa mti karibu na ua wa ukuta. Bustani za kijani ziko kando ya barabara masaa ya mchana.

Masaa ya mchana, jua limewaka mawingu ni machache angani, kiwanja cha kutengenezea umeme. Nyaya pamoja na chuma ndefu nyeupe zimesimama, uwanja una nyasi za kijani kibichi.

Kiwanda kilichojitenga na eneo la makazi, kina paa la kijani, imezungukwa na bustani. Miti mirefu inaonekana kwa mbali. Nyaya za stima zimepita karibu. Masaa ya mchana.

Kiwanda cha kuzalishia umeme, kimejaa nyaya nyingi na chuma zilizosimama, masaa ya mchana, anga halina mawingu, jua limewaka, nyasi zilizokaribu zimekauka, udongo ni mwekundu.

Kiwanda kimejengwa karibu na sehemu iliyojitenga na makaazi. Miti imezunguka mapipa ya moshi, nyaya za stima zimepita karibu, jua limewaka, masaa ya mchana.

Kiwanda cha kuzalishia umeme. Chuma ndefu nzito zimesimama, nyaya dogo zimepita zikiunganika. Anga halina wingu ata moja, masaa ya mchana jua limewaka.

Gari la moshi la kisasa linapita kwenye daraja iliyojengwa kwa urefu chini yake kuna bustani na miti inayoonekana kwa mbali. Kuna ukungu wakati wa mchana.

Masaa ya mchana, anga lina mawingu mazito. Watu wenye asili ya kiafrika waliovalia sare za kimaasai, wametengeneza mviringo huku wengine wawili wakiruka juu kwa tabasamu.

Ndovu wawili, mmoja anashika mchanga na kujirushia vumbi. Maafisa wawili waliovalia sare zinazofanana. Nyasi na bustani za kijani zinaonekana kwa mbali. Jua limewaka.

Wakati wa mchana kwenye mbuga la wanyama. Jua limewaka. Nyasi zilizokauka. Mnyama mwenye nywele mingi ameinamisha kichwa akila. Kuna ua wa seng'eng'e umepita karibu. Miti imesimama na kivuli kinaonekana.

Eneo katika sehemu ya wanyamapori, twiga mrefu anainama na kula majani ya kijani kutoka kwenye mti mdogo ulio karibu naye. Jua limewaka. Majengo marefu ya kifahari yanaonekana kwa mbali.

Masaa ya mchana. Eneo la jiji linaonekana kwa mbali, maghorofa marefu ya kifahari. Kwenye mbuga, kuna chui aliyesimama juu ya jiwe, katikati ya uwanja mkubwa wenye nyasi za kijani.

Mwanaume aliyevaa begi mgongoni anamshikilia mnyama wa maji kwa mikono yake miwili huku amesimama mbele ya bustani ya kijani kibichi. Masaa ya mchana, jua limewaka.

Masaa ya mchana ndani ya mbuga ya wanyamapori, jua limewaka. Pundamilia amesimama ndani ya bustani. Kuna kichaka cha kijani na nyuma yake kuna kichaka kilichokauka. Anasimama na kuangalia upande mmoja.

Masaa ya mchana, kifaru mwenye pembe ndefu, anainama akila nyasi zilizo chini kwenye udongo ndani ya bunga ya wanyama pori. Miti na bustani zinaonekana nyuma yake.

Sehemu iliyojaa taka na maji machafu, wakati wa mchana. Majengo yako karibu na mto, yametengenezwa kwa mabati. Kuna nyasi kidogo za kijani kibichi. Wapo watu wanaozisanya taka na kuziweka pamoja. Ndani ya maji, kuna kijana aliyesimama.

Wakaaji wa mchana, ndege myama ana miguu mirefu na kinywa na mabawa ya rangi nyeupe amesimama ndani ya maji kivuli chake kinaonekana. Kando yake kuna mti uliona majani machache masaa ya mchana.

Masaa ya mchana, watu wawili wanainama wakiokota taka zilizotapakaa na kuzisanya pamoja. Eneo lina mto wa maji unapita, miti mirefu, pamoja na bustani ndogo.

Masaa ya mchana. Eneo lina mto wa maji machafu, chupa na makaratasi yamekusanyika karibu. Yupo mtu kijana mdogo aliye shika mfereji wa maji huku akichota vibuyu na mitungi midogo. Watu wengine wamesimama kwa mbali ng'ambo ya mto.

Masaa ya mchana kwenye mbuga ya wanyama pori. Jua limewaka mnyama wa aina ya tumbili amekaa chini ya mti kwenye udongo .ameshika mmea mkononi kando yake Kuna majani na matawi ya kijani.

Ndovu wakubwa kwa wadogo wanapita kwenye barabara karibu na gari la watalii. Kando yake kuna sehemu iliyo na maji. Anga ni safi, lina mawingu machache. Masaa ya mchana.

Eneo la wanyamapori. Mnyama, simba wa kike, ameketi ndani ya uwanja ulio na nyasi refu za kijani kibichi akiwa anatazama upande mmoja. Masaa ya mchana. Jua limewaka.

Sehemu ya wanyama kwenye pori, mbogo mweusi mwenye pembe anasimama karibu na ua wa sengenge ya umeme. Miti inaonekana nyuma yake pamoja na bustani ndogo za kijani jua limewaka.

Sehemu ndani ya mbunga la wanyamapori. Pundamilia wengi wamesimama ndani ya nyasi ndefu zilizokauka. Miti na bustani ndogo za kijani zinaonekana kwa mbali. Jua limewaka.

Masaa ya mchana, jua limewaka, anga halina wingu hata moja. Majengo yametegenezwa kwa matope na mabati. Nguruwe zinakula taka zilizojaa karibu na chemichemi ndogo ya maji na kutegeneza mlima mdogo.

Watoto wadogo wenye asili ya kiafrika wamekusanyika pamoja na kukaa chini sakafuni. Wamepakuliwa chakula kwenye vijisahani vidogo huku wakila wengine wanatazama upande wa juu.

Sehemu iliyojaa taka, zipo chupa zilizoambatanishwa pamoja na kutengeneza milima na kuta dogo. Masaa ya mchana, miti inaonekana kwa mbali, mtu mmoja amesimama karibu na ukuta wa mawe. Mawingu yapo angani.

Masaa ya mchana, jua limewaka, anga lina mawingu machache. Sehemu imejazwa takataka kando ya maji yanapita. Mtu aliyevalia koti la kijani ameshika gunia ameinama. Majumba yanaonekana kwa mbali.

Masaa ya mchana, jua limewaka. Anga lina mawingu machache. Kwenye sehemu tulivu, chini ya kivuli cha mti mkubwa mnene, mwanadada ameketi kwenye leso huku anapanga bidhaa kwenye kitambaa cheupe.

Masaa ya mchana anga lina mawingu machache jua limewaka kwenye mbuga ya wanyama pori. Simba wawili mmoja amelala chini mwengine ameketi huku amefungua kinywa. Wapo kwenye uwanja wa nyasi za kijani kibichi.

Ndani ya eneo la soko. Sehemu moja imepangwa viazi vilivyojazwa ndoo. Kuna nyanya pamoja na viazi vitamu. Mayai yaliyo kwenye kreti. Yupo mtu aliye na fulana nyeupe amesimama karibu.

Ndani ya jengo la kutumbuizia wageni na watalii. Wapo watu wailiovalia sare za kitamaduni. Wameshika ala za muziki mikononi huku zengine ziko kando yao. Dirisha refu ziko wazi masaa ya mchana picha zimechorwa ukutani.

Masaa ya mchana jua halijawaka mawingu yapo angani. Mtaa wa mabanda. Nyumba nyingi zilizojengwa kwa mabati zimekaa karibu na mto mchafu ulio na taka. Nyasi zake mbichi zipo kando.

Masaa ya mchana kwenye mbuga ya wanyama, anga halina mawingu mengi. Jua limewaka. Mnyama anayefanana na ngombe wa pori amesimama kwenye nyasi za kijani. Ndege wawili wanamrukia juu ya mgongo.

Eneo la jijini. Sehemu ya kujivinjari. Ghorofa refu, daraja ya kuvukia juu ya chemichemi ya maji. Chombo kinaelea, mawingu yapo angani. Jua limewaka. Masaa ya mchana.

Sehemu inayo onekana kuwa mbuga ya wanyama magari yamepiga foleni yakiwemo yale ya watalii. Nyasi zilizo kauka anga ni safi halina wingu hata moja jua limewaka masaa ya mchana.

Eneo linalokaa kamambuga la wanyama. Miti mirefu iko karibu na majengo madogo ya watalii. Kiwanda kilicho na nyasi za kijani kibichi. Anga halina mawingu. Masaa ya jioni.

Lori jeupe lililobeba magunia makubwa ya taka na chupa limejaa pomoni. Watu wawili wamepandia huko juu. Mawingu yamejaa angani. Makazi na maghorofa yanaonekana kwa mbali.

Masaa ya mchana, wanaume wanne walioshika vifaa vya kuokotea taka kutoka kwenye maji wanaendelea na shuguli zao. Nyuma yao kuna kibanda kilichojengwa kwa mabati, anga lina mawingu machache.

Masaa ya mchana. Jua limewaka. Katika mbuga ya wanyama, wafanyikazi wanawashughulikia ndovu huku wamevaa sare za kijani kibichi. Watalii wanaangalia kutoka kwenye ua. Miti imewazunguka.

Kando na ua wa ukuta wa jengo la kibinafsi, kuna mfereji wa chuma na plastiki unaopitisha maji. Barabara imepita kando na bustani ndogo la maua. Anga lina mawingu machache masaa ya mchana.

Masaa ya mchana katika mtaa ya vibanda, majumba yametengenezwa kwa kutumia mabati. Watu wawili wanainama wakifua nguo kwenye beseni, mtoto mmoja amesimama kwenye maji machafu yanayopita karibu.

Mbuga ya wanyama. Twiga mrefu anaonekana katikati ya miti. Ghorofa za jiji zinaonekana kwa mbali. Mawingu yapo angani. Masaa ni ya mchana. Nyasi za kijani kibichi.

Wanaume watatu wapo chini ya mti wanaendelesha shuguli za usafi. Maji machafu yanapita mtoni karibu. mazingira yana taka, jua limewaka masaa ya mchana.

Masaa ya mchana, mawingu mengi yamejaa angani, jua limewaka. Miti inaonekana kwa mbali. Sehemu imejazwa chupa na taka zilizotapakaa kila mahali na kutengeneza milima midogo.

Mhudumu amekalia mkokoteni uliyojaa vibuyu vichafu vilivyopangwa kwa ustadi. Wamo kando ya barabara kuu. Kuna bustani inayoonekana kwa mbali. Nyaya za stima zimepita kando. Wingu limejaa angani.

Mnyama mwenye ngozi ya madoadoa anayeonekana kama chui amesimama nyuma ya waya. Nyuma yake kuna nyasi na udongo. Jua linaonekana kuwa limewaka na kuachilia kivuli masaa ya alasiri.

Eneo ndogo karibu na mtu mna taka na chupa zilizo tapakaa. Watu wawili wa kiume wameshika magunia na majani ya kibichi mazingira yake ni masaa ya mchana jua halijawaka.

Eneo la jiji, masaa ya mchana. Jua limewaka. Barabara iliyo na mgawanyiko wa juu na chini imesimamishwa kwa nguzo. Magari makubwa kwa madogo yanapita.

Ndovu asiyeonekana kuwa na pembe amesimama kwenye kituo kinachoonekana kuwa mbuga ya wanyama. Anaonekana kuwa anakula majani. Miti inaonekana kando yake. Watalii wamesimama nyuma yake wakimuangalia.

Masaa ya jioni, katika mbuga ya wanyama. Anga halina mawingu. Jua linaelekea kuzama. Mti unaonekana kwa mbali. Bustani ndogo ziko kando yake. Matawi yananing'inia.

Masaa ya mchana, anga ni safi, jua limewaka. Sehemu ya mtaa wa makazi ya mabanda nyumba zimejengwa kwa mabati na matope. Taka zimefurika karibu na barabara na mtaro mdogo unaopitisha maji machafu.

Kiwanda cha kutupia taka kinaonekana kuwa kimefurika huku watu wanaendelea kuwaongeza magunia na machupa madogo na makaratasi huku kuna mtaro wa maji uliozimbika.

Masaa ya mchana, ndege wawili wenye umbo sawa na miguu ya rangi ya dhahabu wamesimama kwenye udongo. Majani ya kijani kibichi yanaonekana.

Masaa ya mchana, simba amepanua kinywa kabisa ulimi uko nje. Meno kubwa yanaonekana. Miti inaonekana kwa mbali. Macho yake yapo nje.

Ni masaa ya mchana eneo la kazi za mabanda nyumba yameshikana, taka zime tapaka, mwanaume amekalia kisisiki, kijana ameingisha mkono mfukoni, mtoto mdogo ameinama kushika gunia.

Matatu zimeegeshwa kando ya barabara karibu na maduka ya kibiashara kwenye maghorofa. Watu wamejaa barabarani. Abiria wanaingia kwenye magari. Mabango yamewekwa juu, na wengine wamebeba mabegi mgongoni.

Basi limeegeshwa kando ya barabara kwenye eneo na mtaa ulio na shughuli nyingi. Watu wanapita. Miti inaonekana kwa mbali. Ni masaa ya mchana. Abiria wanaingia kwenye magari.

Wakati wa mchana. Maghorofa marefu yaliyojengwa kwa muundo wa kisasa yameshikamana. Mbele yake kuna kituo cha magari, mabasi pamoja na matatu zilizoegeshwa. Kuna abiria wanaoingia mlangoni.

Eneo lina maghorofa na majumba ya kifahari, yaliyojengwa karibu na miti mirefu ya kijani. Barabarani kuna mabasi pamoja na matatu ndogo zilizo jaa masaa ya mchana jua limewaka.

Wakati wa mchana, jua limewaka ndani ya jiji, watu wamejaa kwenye barabara. Kuna shughuli nyingi. Mabasi mengi yameegeshwa kando kando. Miti inaonekana kwa mbali. Maghorofa marefu ya kifahari yenye muundo wa kisasa. Wapo watu walioshikilia mabango.

Treni ya usafiri wa abiria zinapita kwenye mstari wake. Kando yake kuna uwanja mdogo wa kijani wa nyasi ,unapita chini ya daraja dogo la kivukio na ua wa sing'enge.

Masaa ya mchana, mabasi yameegeshwa kando ya barabara chini ya mti mrefu wa kijani. Ghorofa linaonekana kwa mbali. Watu wamejaa kando ya barabara. Wahudumu wameshikilia mabango ya usafiri.

Masaa ya mchana. Anga lina mawingu. Magari madogo ya kibinafsi yanapita kwenye barabara kubwa iliyogawanyishwa kwa sehemu. Miti pamoja na majengo mengine ziko karibu.

Eneo lenye shughuli nyingi, masaa ya mchana. Majengo marefu pamoja na maduka ya wafanyabiashara. Watu wamejaa barabarani. Matatu ndogo zimeegeshwa kando. Abiria wanaingia. Mabango yameandikwa juu yake.

Masaa ya mchana, anga lina mawingu mazito, miti imepangwa kando ya barabara kubwa lilogawanywa mara mbili. Katikati kuna maji yaliyokwama. Magari na malori yanapita.

Eneo la jiji kuu la Nairobi, masaa ya mchana, anga lina mawingu machache. Magari makubwa mabasi pamoja na matatu dogo za uchukuzi na gari za kibinafsi, ziko barabarani. Maghorofa pamoja na maduka mengine ya kibiashara. Abiria na watu wengine wako barabarani.

Jiji lina shughuli nyingi. Watu mmefurika barabarani. Magari yameegeshwa kando kando ya maduka makubwa ya wafanyabiashara. Wapo waliovalia sare zinazofanana. Matatu zimeekwa vibao vya usafiri juu yake.

Eneo ya jiji masaa ya mchana, jua limewaka. Maghorofa marefu ya kifahari pamoja na majumba mengine. Miti mirefu na bustani za kijani. Watu waliobeba mabango, wengine wanapita barabarani. Mabasi yenye rangi zinazofanana yameegeshwa kando ya barabara.

Eneo lenye shughuli nyingi, maghorofa marefu ya kifahari, basi kubwa na magari madogo ya kibinafsi. Watu wamejaa barabarani, maafisa wa trafiki pamoja na wale wa ulinzi. Wamevalia sare zao huku wanainua mikono juu.

Wakati wa mchana kwenye eneo lililotengewa usafiri. Barabarani magari madogo kwa makubwa, mataa pamoja na nyaya za stima ziko kando kando. Mawingu yapo angani. Maghorofa mawili marefu yanaonekana kwa mbali.

Eneo la jiji lenye shughuli nyingi, maghorofa kubwa yanaonekana kwa mbali. Magari madogo pamoja na mabasi yameegeshwa kando kando ili kubeba abiria. Watu wengine wamekalia vijiwe, masaa ya mchana. Jua limewaka.

Wakati wa mchana, anga lina mawingu machache. Sehemu ya kivukio ndefu iliyopita juu ya barabara. Magari yanapita, mabasi makubwa, malori pamoja na mengine madogo ya kibinafsi.

Ghorofa ndefu lenye madirisha mengi limejengwa karibu na miti na bustani za kijani . Mabasi yameegeshwa kando ya barabara. Abiria pamoja na wapita njia wako karibu. Masaa ya mchana.

Maafisa wawili wamesimama karibu na mataa ya trafiki kwenye kijisanduku kidogo kilicho na nyasi za kijani kando ya barabara. Magari makubwa kwa madogo yamesimama barabarani masaa ya mchana.

Katika jiji la Nairobi lenye shughuli nyingi. Maghorofa marefu ya kifahari yanaonekana. Magari yamejaa barabarani, mabasi kwa matatu na pikipiki. Na askari wa trafiki wako karibu na watu wanaopita kando kando. Miti inaonekana kwa mbali.

Eneo la jiji lenye shughuli nyingi. Mabasi yameegeshwa kando ya barabara ili kubeba abiria. Maghorofa marefu, miti ya kijani kibichi inaonekana kwa mbali. Mabango ya usafiri yamelazwa. Mapikipiki madogo ya kubebea wateja.

Masaa ya mchana, eneo la jiji lenye shughuli nyingi. Miti inaonekana kando ya barabara. Mabasi, matatu na teksi yamebanana. Watu wengine wanatembea kwa mguu.

Eneo la jiji lina shughuli nyingi. Jumba refu limesimama karibu na mengine madogo. Mti wa kijani, magari ya kibinafsi, mabasi yaliyoegeshwa kando, bango la mtandao.

Eneo linaonekana kuwa na shughuli nyingi, pengine jijini. Matatu ndogo imeegeshwa kando ya barabara karibu na mti. Kuna kibao juu yake. Watu wawili wanaonekana wakishauriana na makanga. Ghorofa kubwa zinaonekana kwa mbali.

Sehemu inayoonekana kuwa na shughuli nyingi, ghorofa refu linaonekana kwa mbali ambalo lina maduka chini yake. Matatu zimepiga foleni, huku zimepanga mizigo juu. Mabana yanaonekana yameekelewa yakiwa na maandishi. Watu wengine wameketi karibu na wengine wakiingia kwenye milango.

Masaa ya mchana, hali ya mvua, matatu zenye kibao zinapita karibu na maji, watu wamesimama kando ya barabara, maroli makubwa yameegeshwa kando. Nyaya za stima zinaonekana kwa mbali.

Barabara kuu inaonekana kuwa na trafiki. Magari yamepiga foleni huku kuna watu wanaotembea kwa mguu. Kando kuna miti mirefu. Kuna maghorofa. Eneo linaonekana kuwa jijini.

Basi jekundu lenye rangi ya kuvutia lina picha ya simba nyuma. Pia lina maandishi mbalimbali. Watu kadhaa wamesimama karibu. Pia kuna majengo marefu yanayoashiria picha imepigwa jijini.

Masaa ya mchana jua limewaka. Eneo la jiji iliyo na shughuli nyingi. Mabasi na matatu zimeegeshwa kando ya barabara karibu na maghorofa yaliyo na duka za kibiashara. Bango limeandikwa juu. Anga halina mawingu meupe.

Masaa ya mchana. Jua limewaka. Ghorofa mbili zinaonekana nyuma ya basi ambazo zimeegeshwa kando ya barabara. Nyaya za stima zimepita karibu. Watu watatu wanashauriana.

Eneo la jiji lenye shughuli nyingi masaa ya mchana. Mabasi yameegeshwa kwenye pande zote za barabara. Lori jeupe linachomoza. Watu wengine wanatembea kwa miguu.

Eneo la barabara. Mabasi yameegeshwa kando. Majengo marefu yanaonekana kwa mbali. Miti na bustani la kijani. afisa wa trafiki amesimama na mtu aliyevalia kofia. Anga halina mawingu mengi. Jua limewaka.

Masaa ya mchana eneo la jijini. Magari yameegeshwa kando kando ya barabara karibu na biashara zilizo kwenye maghorofa marefu. Kuna vibao vya usafiri vilivyobandikwa. Watu wengine wanatembea kwa mguu.

Masaa ya mchana. Eneo la jiji lenye shughuli nyingi. Matatu za usafiri zimeegeshwa kwa foleni karibu na majengo makubwa. Watu wanapita kwenye barabara.

Eneo la jiji, masaa ya mchana jua limewaka. Basi mbili zimeegeshwa kando ya barabara karibu na bati la kijani. Watu wamesimama wakishauriana. Magari mengine madogo yameegeshwa chini ya mti.

Eneo la jiji lina shughuli nyingi. Mabasi yameegeshwa kando ya barabara. Wateja na abiria wanaingia mlangoni. Majumba makubwa yanaonekana kwa mbali. Miti mirefu iko karibu. Mataa ya mchana.

Eneo la jijini, majumba mawili makubwa, yanaonekana, nyuma ya mabasi mawili yalioegezwa kando ya barabara. Nyaya za stima zimepita karibu. Masaa ya mchana.

Kwenye barabara kuu ya kuelekea jijini iliyo na migawanyiko. Basi la abiria linavuka mto. Gari dogo liko mbele. Maji machafu yametulia, nyasi za kijani kibichi, anga halina wingu hata moja.

Eneo jijini lenye shughuli nyingi. Mabasi yamepiga foleni barabarani. Watu wanatembea. Miti mirefu inaonekana kando. Magorofa makubwa yenye madirisha mengi yako karibu. Masaa ya mchana.

Eneo la jiji lenye shuguli nyingi. Maghorofa makubwa refu yanaonekana kwa mbali, mengine yametengenezwa kwa vioo. Mabasi mengi yamepiga foleni na kuegezwa kando ya barabara, watu wanapita, mtu mmoja amesimama akiitana.

Masaa ya mchana. Jua limewaka. Eneo la jiji lenye shughuli nyingi. Watu wamesimama karibu na mabasi yaliyoegeshwa kando ya barabara. Ghorofa refu ziko karibu na mti wa kijani.

Eneo karibu na jiji, kuna magari madogo ya kibinafsi na pikipiki. Kuna sehemu ya kuvukia na alama ya kivuko kando ya barabara, kwenye nyasi za kijani, basi la abiria pia linachomoza. Maghorofa marefu yanaonekana kwa mbali.

Wakati wa mchana, eneo la jiji, maghorofa marefu yanaonekana kwa mbali na nyaya za stima zimepita juu ya basi lililoegeshwa kando ya barabara. Wasafiri wanaambatana kwa njia ya mlangoni.

Kauli kubwa lenye rangi ya kijani na nyeupe limebeba taka zilizojaa pamoja na gunia. Yupo mtu aliyevalia shati nyeupe amesimama karibu. Magorofa yanaonekana kwa mbali. Nyaya za stima zimepita. Masaa ya mchana.

Sehemu ilichimbwa mstari mtaro mdogo, pengine wa kupitishia maji au kuwekea mifereji. Masaa ya mchana jua limewaka . Eneo lina vikingi vya stima vimepita karibu na bustani na miti za kijani.

Ng'ombe wengi waliokusanyika pamoja wameinama kwenye sehemu iliyotengenezwa kwa mviringo na kujazwa maji wanakunywa. Miti inaonekana nyuma yao masaa ya mchana jua limewaka.

Sehemu ya ardhi iliyochimbwa kwa mstari, pengine mtaro. Vivuli viwili vya watu vinaonekana. Jua limewaka. Wakati wa mchana. Majengo mengine madogo yanaonekana kwa mbali. Miti na bustani. Anga lina mawingu machache.

Lori kubwa limejaa taka, lina magunia yaliyoning'inia upande wa nyuma. Masaa ya mchana, jua limewaka. Magorofa marefu yamepanga foleni pamoja. Mabasi na matatu zinaonekana kwa umbali.

Masaa ya jioni jua liko karibu kutua. Ghorofa refu zinaonekana kwa mbali, bustani zilizokauka, gari jeupe lililoegeshwa kando ya barabara pamoja na mipira ya plastiki ya kupitishia maji.

Masaa ya mchana. Mitungi mikubwa ya kubebea maji miwili yenye kiwango sawa imesimamishwa karibu na ukuta wa rangi nyekundu. Kuna mifereji inayochomoza kutoka iliyounganishwa imepita sakafuni.

Picha inaonyesha tanki kubwa jeusi la kuhifadhi maji lenye maandishi premium kwa herufi nyeupe. Limewekwa karibu na ukuta na karibu nalo kuna kikapu cha rangi ya kahawia chenye mfuko mweusi au tako mwafrika. Nyuma ya tanki kuna ngazi au matusi ya chuma cheusi. Mazingira yanaonekana kuwa ndani ya jengo au karibu na ukuta wa nje ya nyumba yakiashiria matumizi ya kila siku ya vitu hivi.